Watu wazima darasani wakijifunza maarifa na ujuzi muhimu kwa maendeleo binafsi na jamii, ili kuongeza fursa za ajira na kuboresha maisha yao kwa njia ya elimu endelevu, itakayowapa maarifa ya kuishi kwenye maisha ya kawaida.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamesimama kwa makini wakizunguka meza kwa utulivu na kusikiliza mafundisho. Mbele yao kuna mashine maalum inayotumika kama dhamira ya kuongeza ujuzi na maarifa muhimu kwa maisha yao ya kila siku na maendeleo ya kiuchumi.

Mwanamke aliyebeba kapu yupo ndani ya duka la vitabu kwenye rafu zilizojaa machapisho ya aina mbalimbali, akiwa amechunguza baadhi ya vitabu huku akionekana kuwa makini kuchagua kile kinachomfaa zaidi kwa kusoma au zawadi.

Bembea na vifaa mbalimbali vya kuchezea watoto, vimepangwa vizuri katika eneo la malezi ya awali, likiwa na rangi angavu zinazovutia. Mazingira hayo salama na rafiki kwa watoto yanaonyesha kuwa ni sehemu mahususi kwa ajili ya ukuaji, michezo na kujifunza kwa watoto wadogo.

Mazingira ya kituo cha malezi ya awali yanaonyesha vyumba safi vyenye rangi angavu, kwa nje vikiwa vimepambwa na michoro ya kuvutia. Pia kukiwa na bembea pamoja na vitu vya kuchezea watoto, ili kusaidia katika ukuaji wa watoto wadogo.

Karatasi ya mtihani wa shule ya msingi imeonyeshwa ikiwa imesahihishwa kwa wino mwekundu, majibu yamewekwa kwa alama na mengine ikiwa ni michoro ikiakisi mchakato wa tathmini ya kitaaluma kwa wanafunzi.

Mwalimu anafundisha wanafunzi darasani, akisaidia kuelewa somo, kwa njia rahisi na yenye kueleweka. Hii husaidia kukuza maarifa na ujuzi kwa watoto katika hatua ya mwanzo ya elimu ambayo ni msingi muhimu kwa mafanikio yao ya baadae katika masomo na maisha kwa ujumla.

Kitabu kimewekwa mezani kwenye darasa la shule ya msingi, kikitumiwa na wanafunzi kupata maarifa ya msingi ya kusoma, kuandika na kuhesabu, ili kukuza uelewa mapema katika safari ya elimu.

Mwalimu akiwa ofisini anamuelekeza mwanafunzi kwa uvumilivu na busara, ikiwa ni sehemu ya kusaidia wanafunzi kuelewa maelekezo vizuri, kupata maarifa na kujiandaa kwa mafanikio ya masomo yake kwa njia sahihi. Mfumo huu wa maelekezo huimarisha ushirikiano na mafanikio shuleni.

Chumba cha bweni chenye vitanda vingi, likihifadhi wanafunzi wa masomo mbalimbali wa shule ya sekondari wakiwa wamepanga vitu vyao na kujifunza kwa utulivu. Likiwa na mazingira salama na yenye mwangaza wa kutosha kwa ajili ya maisha yao ya kila siku huko shuleni.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya kisasa wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya ubao. Akifundisha kwa kutumia vifaa vya teknolojia. Mazingira ya darasa ni safi na limepambwa kwa vifaa vya kujifunzia vya kisasa, vinavyowezesha elimu ya juu kwa ufanisi.

Wanafunzi wa chuo cha urembo, wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya chungwa, mmoja wao anamnyoa mteja kwa umakini akiwa amesimama nyuma yake, huku vifaa vya kitaalamu vya kunyoa vikiwa mezani ndani ya darasa hilo lenye taa angavu na vioo vikubwa, wengine wakiwa wanazingatia kwa kuangalia.

Mkufunzi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi waliokusanyika katika darasa la chuo kikuu. Akiwafundisha maswala mbalimbali kwa lengo la kuongeza ujuzi na maarifa. Huku wanafunzi wakisikiliza kwa makini na kujiandaa kwa taaluma zao na mitihani.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wanafuatilia mafunzo kwa makini. Huku mbele kukiwa na runinga kubwa, ya kisasa inasaidia kuonyesha vielelezo vya masomo. Darasa hilo lina muonekano wa kisasa, likiwa na vifaa vya teknolojia vinavyowezesha ujifunzaji wa kina na wa kisasa.

Chumba cha darasa chenye meza na viti vingi wanafunzi wamekaa wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele, mkufunzi anafundisha kwa kutumia vifaa vya kufundishia ili kuwasaidia wanafunzi wake wa chuo kikuu kuelewa masomo kwa urahisi.

Wanafunzi wakiwa darasani. Wanasikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele yao anawafundisha masomo mbali mbali ya kitaaluma na kitaalamu ili kuwasaidia kupata ujuzi na maarifa ya juu kwa ajili ya taaluma zao.

Wanafunzi wameketi darasani kwenye viti vya mpangilio wakisikiliza kwa makini. Kila mmoja akiwa na kifaa maalumu kwa ajili ya kuchukua kumbukumbu, wakionekana kuelewa som. Mazingira ya darasa yanaonyesha utulivu na umakini wa hali ya juu katika kupokea elimu ya ngazi hizo za juu.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye darasa, katika viti vya kisasa wakiwa na vitabu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato mbele yao. Huku mkufunzi akiwa amesimama mbele anaelekeza mada kwenye runinga, wengine wanachukua notisi, kwa makini wakisikiliza kwa utulivu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi darasani kwa utulivu, wakijibu mtihani muhimu uliotolewa na mwalimu; kila mmoja akiwa makini na karatasi yake. Mazingira ya chumba yanaonyesha mpangilio wa kisasa wenye dawati safi na mwangaza mzuri, unaowawezesha kufanya mitihani kwa ufasaha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekusanyika ndani ya darasa wakiwa wamevaa mavazi ya kazi na mikono yao ikiwa kwenye zana mbalimbali za ufundi pamoja na madaftari. Wanafuatilia kwa makini mafunzo ya vitendo yanayowasaidia kukuza ujuzi wa kazi za mikono na mitambo kwa ajili ya maisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kazini wamevaa makoti ya rangi ya chungwa yenye uwezo wa kuhakikisha mwanga wakifanya kazi kwa usalama katika mazingira yenye hatari za mwanga hafifu hata mchana magoti haya ni muhimu kwa kuonyesha uwepo wao na kuzuia ajali kazini

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia mavazi ya kazi wapo darasani kila mmoja akiwa na nyenzo maalum za mafunzo mezani, huku wakiandika kwa makini maelekezo kutoka kwa mwalimu kwenye chumba hicho chenye vifaa vya kisasa.

mwanachuo cha chuo cha ufundi yupo ndani ya chumba maalumu kilichojaa vifaa mbalimbali ya mafunzo kwa vitendo, akionekana kutumia moja ya vifaa hivyo kwa umakini akijifunza ujuzi wa kazi kwa njia ya vitendo kulingana na taaluma anayosomea.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyevaa koti la bluu iliyokolea, akiwa ndani ya gari bovu anafanya mafunzo kwa vitendo kuhusu namna ya kutambua na kurekebisha hitilafu kwenye mifumo ya magari.

Wanafunzi watatu wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi na mezani kukiwa na kompyuta, wakijifunza kwa vitendo stadi mbalimbali za kiteknolojia. Hatua muhimu ya kuwaandaa na ujuzi unaohitaji soko la ajira la kisasa.